Watu wazima wa jinsia ya kike na kiume, wengi wao wamevaa barakoa zinazoziba pua pamoja na mdomo ili kujikinga na maambukizi, wakiwa wanasikiliza mafunzo wanayopatiwa.

Mwalimu Wa kiume aliyesimama katikati ya chumba akiwa anawafundisha watu wazima walioketi katika viti, wakimsikiliza kwa makini huku akitumia kompyuta mpakato aliyoshikilia mkononi.

Kundi la watu wazima wa kike na wa kiume, wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba wakizunguka meza pana, wanajifunza kwa kujadiliana huku wakitumia makaratasi na vitabu vilivyopo juu ya meza.

Mwanamke aliyevaa kofia ngumu kichwani amesimama akiwapatia mafunzo watu wazima waliomzunguka, kuhusu nishati bora na mbadala wa umeme ijulikanayo kama sola.

Mwalimu wa kike aliyesimama pembeni ya mwanafunzi akiwa anafundisha watu wazima walioketi katika madawati ndani ya darasa, na mmoja wao anaandika katika ubao wa rangi nyeusi akitumia chaki.

Watu wazima wa jinsia ya kike na ya kiume wamesimama ndani ya jengo wakiwa wanajadiliana ili kuweza kujifunza mambo mbalimbali, pembeni yao kuna bango kubwa lililoandikwa na kupakwa rangi tofautitofauti.

Mwalimu wa kiume akiwa anawafundisha watu wazima walioketi katika viti wakimsikiliza kwa makini kila anachofundisha. Mezani kuna chupa za maji ya kunywa, madaftari, na kalamu.

Mwalimu wa kiume aliyesimama katika ya chumba chenye mwanga wa kutosha, akizungukwa na kundi la watu wazima ambao wanamtazama na kumsikiliza kile ambacho anawafundisha.

Mkusanyiko wa watu wengi wa kike na wakiume wenye umri mkubwa ndani ya jengo pana, wakiwa wanasikiliza mafunzo au elimu ambayo wanapatiwa.

Watuwazima wa jinsia ya kike waliovaa mavazi ya kitamaduni ya kabila la wamasai, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya ushonaji wa nguo kwa kutumia mashine ya kisasa ijulikanayo kama cherehani.

Watu wazima wakike na wakiume wameketi katika viti vya plastiki, pembezoni mwa shamba lililopandwa mazao kwa mpangilio kwa mistari iliyonyooka. Watu hao wanapatiwa elimu itakayowasaidia katika shughuli mbalimbali za kijamii.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa akitoa elimu kwa watu wazima walioketi katika madawati wakimsikiliza kwa makini, huku wakisoma vitabu na wengine wakiandika katika madaftari yao.

Wanawake na wanaume wenye umri mkubwa wameketi katika madawati, wakiwa wanajadiliana ili kuweza kujifunza kilichoandikwa katika kurasa ya vitabu vilivyopo juu ya meza.

Mwanamke akiwa amesimama katika korido refu ya duka kubwa linalotoa huduma ya uuzaji wa vitabu, akiwa anachagua kitabu kimojawapo kati ya vingi vilivyopangwa katika rafu za mbao.

Mazingira mazuri na ya kuvutia ya shule ya awali kukiwa na jengo la ghorofa linalotumiwa kama madarasa, na viwanja vya. michezo vyenye bembea zilizopakwa rangi tofautitofauti, chini kuna nyasi fupi zinazomkijga mtoto asiumie kipindi atakapo anguka.

Mazingira ya viwanja vya michezo vya shule ya awali kukiwa na sehemu za kuteleza zilizotengenezwa kwa plastiki na kupakwa rangi mbalimbali. Chini kuna mchanga laini ambao humkinga mtoto asiumie kipindi atakapoanguka.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye majengo ya madarasa ya shule ya awali, ikiwa na viwanja vya michezo vyenye bembea pamoja na nyasi fupi za rangi ya kijani; ambazo humkinga mtoto pindi atakapoanguka asiweze kuumia.

Mazingira ya viwanja vya michezo vya shule ya awali kukiwa na bembea zilizotengenezwa kwa plastiki na chuma zikipakwa rangi tofautitofauti pia kuna mchanga laini unaowakinga watoto wasiumie kipindi watakapoanguka.

Viwanja vya michezo vya shule ya awali vikiwa na bembea zilizotengenezwa kwa chuma na plastiki, chini kuna mchanga laini ambao humkinga mtoto asiumie kipindi atakapoanguka.

Mwanamke akiwa anapanda ngazi, ili kuingia katika mlango mpana uliotengenezwa kwa kutumia chuma wa shule ya awali ukiwa na picha mbali mbali za midoli.

Mwanamke aliyevaa fulana ya rangi nyeusi akiwa ndani ya maktaba ambayo hutumika kuhifadhi vitabu vya aina mbalimbali, akiwa anachagua kitabu kimojawapo kutoka katika rafu ya mbao.

Watu wazima wa kike walioketi katika viti ndani ya nyumba wakijadiliana na kujifunza kwa kutumia vitabu vilivyopo juu ya meza, huko pembeni kuna makabati yanayotumika kuhifadhia vyombo vya kuandalia chakula.

Wanawake wenye umri mkubwa waliovaa mavazi na shanga za kitamaduni, wameketi katika viti wakiwa wanapatiwa elimu isiyo rasmi kwa kuandika irabu za kiswahili.

Mwanamke alievaa gauni refu amesimama nje ya nyumba katika kibaraza, akiwa anatoa elimu isiyo rasmi kwa kundi la watu wazima walio keti katika mkeka wakiandika katika madaftari.

Kundi la watu wazima walioketi katika viti kwa muundo wa duara, wakiwa wanajadiliana au kujifunza huku pembeni kuna chupa zilizohifadhi maji ya kunywa; ambazo hutumia wakati wa mapumziko mafupi.

Wanawake watatu waliovaa fulana ambazo zina maandishi yanayofanana wote wameshikilia penseli wanazo tumia kuandika katika makaratasi yaliosambazwa juu ya meza.

Wanaume watatu wapo ndani ya chumba wawili wameegamia meza wakimtazama mmoja wao, anayeandika katika makaratasi yaliyopo juu ya meza.

Wanawake wanne na mwanaume mmoja, wamesimama wakijipanga kwa mpangilio wa mstari ulionyooka, wote wameshikilia vyeti mikononi mwao vinavyoonyesha kuwa wamehitimu mafunzo au elimu isiyokuwa rasmi waliyokuwa wanapatiwa.

Mwanamke mwenye umri mkubwa aliyevaa mavazi na shanga za kitamaduni, akiwa anajifunza kusoma baadhi ya silabi za kiswahili zilizoandikwa katika ubao wa rangi nyeusi.

Wanawake watu wazima waliowabeba watoto wao wadogo, wameketi katika benchi ndani ya chumba wakiwa wanaskiliza mafunzo au elimu isiyo rasmi wanayopatiwa na mwanaume, elimu hiyo inahusu malezi bora ya watoto wa afya njema.

Watu wazima wa jinsia na rika tofauti wameketi katika viti ndani ya darasa wakisikiliza kwa makini elimu isiyo rasmi wanayopatiwa, huku nyuma yao kuna mwanaume aliyevaa shati la mikono mirefu amesimama akiwatazama.

Mwalimu wa kiume aliyevaa shati nyeupe na mikono mifupi akiwa anatoa elimu isiyo rasmi kwa vijana wa kiume walioketi katika viti, wakitazama karatasi nyeupe iliyopo juu ya meza.

Mwalimu wa kiume aliyevaa kanzu ya rangi nyeusi amesimama mbele ya darasa wakiwafundisha watu wazima walioketi katika madawati huku nyuma yao kuna vitabu vilivyohifadhiwa katika rafu za mbao.

Watu wazima wa kike na wa kiume wakiwa ndani ya chumba chenye madirisha mapana yaliyofunikwa kwa mapazia ya rangi ya njano wakiwa wanajifunza au kujadiliana kwa kutumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Watu wazima wa kike na wa kiume waliovaa mavazi nadhifu wameketi katika viti kwa mpangilio wa duara, wakiwa wanajifunza huku baadhi yao wakiandika katika madaftari.

Mwanaume mmoja na wanawake wawili wapo ndani ya chumba wakitazama skrini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza ili kujifunza jambo, nyuma yao kuna ubao ulio bandikwa karatasi za rangi nyeupe.

Watu wa jinsia rika na asili tofauti wameketi katika viti ndani ya darasa wakisikiliza mafunzo wanayopatiwa, huku mmoja wao akinyoosha mkono juu kama ishara ya kuomba ruhusa ili aweze kuzungumza.

Wanawake wanne waliosimama wakijipanga katika mstari ulionyooka mbele ya jengo; mikononi wameshikilia karatasi zinazoonyesha picha ya ramani ya Tanzania yenye rangi tofautitofauti.

Wanafunzi wa chuo wamevaa majoho marefu ya rangi nyeusi na kofia vichwani wakisimama kwa pamoja ili kupiga picha ya ukumbusho wakati wa mahafali yao ya kuhitimu mafunzo waliokuwa wanapatiwa.

Kundi la wanawake wenye umri kubwa, walioavaa fulana za rangi ya bluu bahari, wameketi katika madawati ndani ya darasa wakiwa wanapatiwa mafunzo, huku wakisikiliza kwa makini, na baadhi yao wakiandika katika madaftari yaliyopo juu ya madawati.

Watu wa zima wakike na wakiume walioketi katika viti ndani ya darasa, wakiwa wanajifunza kwa kusoma vitabu au madaftari vilivyopo juu ya meza pia kuna chupa za maji ya kunywa.

Mkusanyiko wa watu wenye umri mkubwa wameketi katika viti ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha wakiwa wanasikiliza mafunzo wanayopatiwa na baadhi yao wakitumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Wanawake wawili watu wazima wakiwa wapo ndani ya maktaba wakijisomea kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza, huku nyuma yao kuna vitabu vya aina mbalimbali vimepangwa katika rafu za mbao.

Mwalimu wa kiume aliyesimama akiwa anatoa elimu isiyo rasmi kwa kundi la wanawake walioketi wakimtazama na kumsikiliza kile ambacho anawafundisha.

Wanawake wenye umri mkubwa wakiwa wameketi katika viti kwa mpangilio wa mstari ulionyooka; wakisikiliza mafunzo au elimu isiyo rasmi wanayopatiwa, huku baadhi yao wakiandika katika madaftari.

Mwanamke mtu mzima aliyevaa gauni refu akiwa akitoa elimu isiyo rasmi kwa kundi la watu walioketi katika viti wakiwa wanamsikiliza, wapo ndani ya chumba chenye mwanga utokanao na taa zilizofungwa juu.

Mwanaume mmoja na wanawake wawili wameketi katika viti, wakiwa wanatumia kompyuta zilizopo juu ya meza ili kujiongezea maarifa kupata taarifa au kwa ajili ya burudani.

Mwalimu wa kiume aliyesimama mbele ya darasa akiwa anasoma kitabu, ili kuwafundisha watu wazima walioketi katika viti wanamsikiliza, mezani kukiwa na madaftari wanayoandika kile wanachofundishwa.

Watu wazima wa kike na wa kiume wakiwa wapo ndani ya chumba chenye madirisha mapana yaliyofunikwa kwa mapazia, wakiwa wanajadiliana au kujifunza; huku mezani kukiwa na: kompyuta mpakato, makaratasi na chupa za maji ya kunywa.

Kundi la wanawake wakiwa wanapatiwa elimu isiyo rasmi ya ushonaji wa nguo, ambayo itawasaidia katika shughuli za kijasiriamali; wakitumia sindano, uzi, na kitambaa kidogo.

Watu wazima wa jinsia ya kike na ya kiume, baadhi yao wamevaa kofia wakiwa wanasikiliza kwa makini mafunzo au elimu isiyo rasmi wanayopatiwa, itakayowasaidia katika shughuli mbalimbali za kijasiriamali.

Wanawake na wanaume wenye umri mkubwa wameketi katika viti kwa kutazamana, katikati kuna meza refu iliyofunikwa kwa: kitambaa, juu yake ina kipaza sauti, kompyuta mpakato, makaratasi na simu janja.

Kundi la watu wazima walioketi katika viti ndani ya darasa lililo na kompyuta nyingi zilizoharibika, wote wanafanya mtihani ambao ni maswali wanayopaswa kuyajibu kwa usahihi ili kufaulu.

Watu wazima wakike na wakiume wameketi katika viti ndani ya jengo au darasa wakisikiliza kwa makini mafunzo wanayopatiwa, huku baadhi yao wakipiga makofi ikiwa ni ishara ya kutoa pongezi kwa mtu aliyefanya vizuri.

Wanawake na wanaume wenye umri mkubwa waliovaa mavazi nadhifu ya kuwapendeza wameketi katika viti wakizunguka meza pana ya rangi nyeupe iliyo na makaratasi, vitabu na madaftari wanavyotumia kwa ajili ya kujifunzia.

Mwanamke aliyeketi katika kiti cha plastiki ndani ya jengo lenye eneo kubwa lililo na uwazi, akiwa anajifunza kwa kusoma maandishi yaliyoandikwa katika kurasa za kitabu kilichopo juu ya meza.

Kundi dogo la wanawake na wanaume watu wazima wenye asili tofauti wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa wakisikiliza mafunzo wanayopatiwa na baadhi yao wanatumia kompyuta mpakato.

Watu wazima wa kike na wa kiume wameketi ndani ya darasa lenye madirisha mapana ya vioo yanayopitisha mwanga wa kutosha, wakiwa wanasoma na kujadiliana na kutumia kompyuta iliyopo juu ya meza.

Wanawake wenye umri mkubwa wameketi katika viti, huku mmoja wao amesimama akiwa anawafundisha au kuwaelekeza; namna ya kutumia programu mbalimbali zinazopatikana katika kompyuta zilizopo juu ya meza.

Wanawake wakiwa wapo ndani ya chumba wakijifunza namna ya kushona nguo kwa kupima urefu wa kitambaa kilichopo chini. Mmoja ameshika mkasi tayari kwa ajili ya kukata na kushona kwa kutumia cherehani.

Wanawake wawili na mwanaume mmoja walioketi katikati yao wanajifunza kwa kusoma, kujadiliana kile kilichoandikwa katika vitabu vilivyopo juu ya meza, pembeni yao kuna rafu iliyohifadhi vitabu vya aina mbalimbali.

Kundi la watu wazima wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa wote wakiwa makini kufanya mitihani, ambapo wanapaswa kujibu maswali kwa usahihi ikiwa ni kipimo cha uelewa wa yale waliofundishwa.

Watuwazima ambao baadhi yao wamevaa makoti marefu na kofia vichwani wakiwa wameketi katika madawati ndani ya chumba, wakisikiliza kwa makini elimu isiyo rasmi wanayopatiwa itakayowasaidia katika shughuli mbalimbali za kijasiriamali.

Kundi dogo la wanaume na wanawake wenye umri mkubwa wakiwa wanajadiliana ili kuweza kujifunza, baadhi yao wanatumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza pia kuna chupa za kuhifadhia juisi, maji ya kunywa au chai.

Mwanaume alieketi katika kiti huku pembeni yake kukiwa na wanawake wawili wanajifunza kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza pana iliyotengenezwa kwa mbao.

Wanaume wawili waliosimama wakiwa wanatoa elimu au kumwelekeza mwanamke aliyeketi namna ya kutumia programu mbalimbali zinazopatikana katika kompyuta iliyopo juu ya meza.

Mwalimu wa kiume aliyevaa kitambulisho kwa kuning'iniza shingoni akiwa anawafundisha watu wazima, kwa kuwapatia vitabu ili waweze kujisomea na kuongeza uelewa au maarifa.

Watu wazima walioketi katika viti ndani ya darasa, wakiwa wanapatiwa elimu isiyo rasmi na mwalimu wa kiume aliyesimama akiwa anawaelekeza. Mbele ya darasa hilo kuna ubao wa rangi nyeupe umening'inizwa ukutani.

Wanawake wawili na mwanaume mmoja wameketi katika vyeti kwenye eneo tulivu, wakizunguka meza yenye umbo la duara na kujadiliana kwa kutumia vitabu vilivyopo juu ya meza.

Watu wazima waliokusanyika na kuketi katika madawati ndani ya darasa, wakisikiliza kwa umakini elimu isiyo rasmi wanayopatiwa na kuandika katika madaftari ili kujikumbusha wakati wakisahau.

Wanaume wawili wamesimama katika mandhari yenye miti mirefu na nyasi fupi, zenye rangi ya kijani wakiwa wanajifunza kwa kusoma kile kilichoandikwa katika kurasa ya kitabu ambacho mmoja wao ameshikilia.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama akitoa elimu isiyo rasmi kwa kundi la watu wazima walio keti katika viti vya plastiki vyenye rangi ya machungwa, wakimsikiliza kwa makini ili kuongeza ujuzi au kuwa na maarifa zaidi.

Wanawake wamesimama katika mandhari ya shamba yenye miche iliyostahi vizuri kwa rangi ya kijani kibichi wakiwa wanapatiwa mafunzo au elimu inayohusu kilimo bora na cha kisasa, huku baadhi yao wakiandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari.

Watuwazima wa jinsia tofauti wameketi katika madawati ndani ya darasa wakisikiliza kwa makini mafunzo wanayopatiwa, huku baadhi yao wakiandika katika madaftari kile wanachofundishwa ili kujikumbusha wakati watakaposahau

Watu wazima wa kike na wa kiume wakiwa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha wameketi wakimtazama mmoja wao anayeandika katika karatasi nyeupe zilizopo juu ya meza, huku pembeni kukiwa na kompyuta mpakato iliyofunikwa.

Watu wazima walioketi katika viti ndani ya darasa, wakiwa wanajadiliana ili kujifunza na kunakili kile kilichoandikwa katika ubao rangi nyeupe ulioning’inizwa ukutani mbele yao.

Wanawake wawili walioketi na mwanamume mmoja aliosimama wote wana nyuso za furaha wakitabasamu baada ya kutazama kilichopo katika skrini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Kundi la wanaume na wanawake wakiwa ndani ya jengo lililo tengenezwa kwa kutumia matofali ya kuchoma, wakiwa wanamsikiliza mwanaume anayezungumza amesimama mbele yao na mizani kuna vitu mbalimbali wanavyopatiwa kama zawadi.

Mwanaume aliyevaa koti la rangi ya bluu ameketi katika dawati ndani ya darasa akiwa anajifunza kwa kujisomea, na kuandika katika daftari akitumia penseli.

Vijana wa kiume wameketi katika viti wakiwa wanajadiliana au kufundishana, pembeni kuna ubao wa rangi nyeupe ulioning'inizwa ukutani na kabati la mbao linalotumika kuhifadhia madaftari.

Mwalimu wa kiume aliyevaa fulana nyeupe amesimama katikati ya chumba, akiwa anatoa elimu isiyo rasmi kwa kundi la watu wazima walioketi katika viti vya plastiki wakiwa wanamsikiliza.

Watu wazima wakike na wakiume waliovaa mavazi mazuri n ya kuwapendeza, yanayoashiria kuwa dini yao ni ya kiisilamu wanajadiliana ili kuweza kujifunza jambo, wakiketi na kuzunguka meza pana ya rangi nyeupe.

Wanaume wawili wamesimama mbele ya ubao wa rangi nyeupe, mmoja akiwa anabandika karatasi katika ubao na mwingine akiandika katika daftari dogo alilolishikilia mkononi.

Watu wazima wa jinsia ya kike wameketi katika viti wakiwa wanajifunza kwa kujadiliana, pembeni yao kuna ubao wa rangi nyeusi ulioandikwa kwa chaki nyeupe, ikiashiria kuwa chumba hicho ni darasa.

Kijani wa kiume mwenye nyuso ya furaha akitabasamu na kupokea cheti kutoka kwa mwanaume aliyevaa suti, cheti hicho kinaonesha kuwa amekuwa mwanafunzi bora kati ya wengi ambao amesoma nao.

Wanaume watu wazima wamesimama wamevaa mavazi yaliyowapendeza, wakiwa wanamtazama mmoja wao aliyeinama akiandika katika karatasi nyeupe zilizopo juu ya meza.

Mwalimu wa kiume aliyevaa mavazi ya rangi nyeusi amesimama pembeni ya ubao akimtazama mwanamke mtu mzima, ambaye anaandika katika ubao wa rangi nyeusi akitumia chaki hesabu za kujumlisha.

Mwanaume aliyesimama suti amesimama huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato, akiwa anatoa hoja au kuwasilisha mada, kwa kundi la watu walio keti mbele kwa mpangilio wa mistari, mezani kukiwa na makaratasi na chupa za maji ya kunywa.

Mwalimu wa kiume aliyevaa shati jeupe la mikono mirefu, amesimama mbele ya darasa akitoa elimu isiyo rasmi kwa kundi la watu wazima walioketi katika viti wakimsikiliza, na baadhi yao wakiandika walichofundishwa katika madaftari ya msomi.

Watu wazima wawili walioketi katika viti wakiwa wanajifunza kwa kusoma kilichoandikwa katika kurasa ya kitabu kilichopo juu ya meza, nyuma yao kuna picha ya ramani ya eneo iliyopakwa rangi tofautitofauti.

Watu wazima wakiwa wameketi katika viti vya plastiki katika eneo la shamba lenye miche mirefu, iliyostawi vizuri wakimsikiliza mwalimu anayewapatia elimu isiyo rasmi aliyesimama mbele yao.

Mwanaume amesimama mbele ya ubao wa rangi nyeusi ulioandikwa kwa chaki nyeupe, ikiashiria ni darasa. Mkono mmoja ameshika mpira uliosukwa kwa katani na mkono mwingine ameshikilia ukili uliosukwa vizuri.

Wanaume wawili watu wazima waliochuchumaa wakiwa wanafanya sanaa ya uchoraji wa picha ya mwanaume aliyenyoosha mkono akichuma majani ya mti ambayo yamebandikizwa katika karatasi nyeupe.

Wanawake na wanaume ambao ni watu wazima wameketi katika viti ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha wakiwa wanajifunza kwa kujadiliana na baadhi yao wanatumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Vijana wa kiume wameketi katika viti; ndani ya chumba chenye mwanga na hewa safi inayopita katika madirisha yaliyopo wazi, wakiwa wanajadiliana au kujifunza kwa kutumia kishkwambi ambacho mmojawao amekishikilia.

Wanaume watatu walioketi na mwanamke mmoja aliosimama, wakiwa ndani ya chumba chenye mwanga na hewa safi; vinavyopita katika madirisha yaliyopo wazi, wote wanatazama kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza ili kujifunza.

Kundi la wanawake watu wazima wakiwa darasani wameketi katika madawati wakiskiliza kwa makini mafunzo wanayopatiwa, huku baadhi yao wakiandika katika madaftari ili kujikumbusha wakati watakaposahau.

Watu wazima wakike na wakiume wakiwa ndani ya darasa, wanasikiliza kwa makini mafunzo au elimu isiyo rasmi wanayo patiwa, pembeni kuna baiskeli ambayo hutumika kama chombo cha usafiri.

Watu wazima wa kike na wa kiume walioketi katika viti ndani ya jengo, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya uchoraji wa alama au herufi mbalimbali kwa kutumia wino wa rangi nyeusi na kuchora katika karatasi za rangi nyeupe.

Wanawake na wanaume wenye umri mkubwa, wamekusanyika ndani ya darasa; wakiwa wanapatiwa elimu isiyo rasmi na kuandika kile kilichopo katika ubao wa rangi nyeupe.

Mwalimu wa kike aliyejifunga kitambaa cha rangi nyekundu kichwani, anasoma kitabu ili kuwafundisha wanafunzi ambao ni watu wazima walioketi katika viti wakimsikiliza kwa makini.

Wanawake watatu na mwanaume mmoja wameketi ndani ya darasa lenye mwanga hafifu, wakiwa wanajisomea kwa kutumia baadhi ya makaratasi na vitabu vilivyopo juu ya meza.

Wanawake na wanaume waliovaa fulana nyekundu wameketi katika viti maalumu vinavyotumiwa na walemavu wa miguu ndani ya jengo lililopambwa kwa mapulizo, wakipatiwa mafunzo au elimu isiyo rasmi inayohusiana na somo la kiitaliano.

Mwalimu wa kiume aliyevaa suti amesimama darasani, akitoa elimu isiyo rasmi kwa kundi la watu wazima wakimsikiliza na kuandika katika madaftari kila walichofundishwa.

Wanafunzi waliovaa sare zilizofanana na wakiwa ndani ya karakana, wakipatiwa mafunzo ya utumiaji wa vifaa mbalimbali za kieletroniki vilivyopo juu ya meza.

Watuwazima wamekusanyika na kuketi katika eneo lenye miti mirefu linalotoa vivuli wakimsikiliza mmoja wao ambaye amesimama katikati akiwa anazungumza.

Mwanaume aliyesimama katika eneo la kazi ambalo hutumika kutengeneza vifaa mbalimbali vya samani akiwa anasoma kitabu alichoshika mkononi huku wenzake wakisikiliza kile anachokisoma.

Wanawake au wamama walio wabeba watoto wao wapo ndani ya jengo wakipatiwa mafunzo au elimu isiyo rasmi inayousu malezi bora ya watoto wenye afya njema na daktari aliyevaa kizibao cha rangi nyekundu.

Kundi kubwa la watu wazima walioketi katika viti vya plastiki kwenye eneo lililo na miti mirefu inayotoa vivuli, wakiwa wanamsikiliza mmoja wao aliyesimama katikati anayezungumza.

Watu wazima wa kike na wa kiume waliovaa makoti ya rangi ya bluu wameketi katika viti vya plastiki wakipatiwa mafunzo au elimu isiyo rasmi inayohusiana na kilimo bora na cha kisasa.

Watu wazima wa kike na wa kiume waliojikusanya na kuketi katika viti vya rangi nyekundu, wakifanya majadiliano au kujifunza kwa kutumia: vitabu, madaftari, na makaratasi yaliyosambazwa juu ya meza.

Mkusanyiko wa watu wazima wa jinsia ya kike na kiume, wameketi katika viti vya rangi ya bluu, ndani ya jengo lenye nguzo imara zilizoshikilia pale jengo hilo wakiwa wanasikiliza kwa makini kile wanachofundishwa.

Wanawake na wanaume wenye umri mkubwa wameketi katika eneo lenye mwanga wa kutosha wakiwa wanajisomea kwa kutumia kompyuta mpakato, vitabu, madaftari au simu janja.

Mwanamke mtu mzima aliyejifunga kitambaa cha rangi ya njano kichwani, mkononi ameshikilia cheti kinachoonyesha kuwa amehitimu mafunzo aliyokuwa anapatiwa; kikiwa na jina lake na saini kuashiria umiliki.

Mwalimu wa kike aliyevaa kofia kichwani amesimama mbele ya darasa akitoa elimu isio rasmi kwa watu wazima, ambao wanasikiliza kwa makini kile anachofundisha na kuandika katika madaftari.

Watu wazima waliokusanyika na kuketi katika makundimakundi ndani ya chumba, wakifanya majadiliano au kujifunza huku mmoja wao akiandika yale yote wanayojifunza katika daftari.

Watu wazima waliojikusanya na kuketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao ndani ya darasa, wakisikiliza kwa makini elimu isiyo rasmi wanayopatiwa, huku baadhi yao wakiandika katika madaftari.

Mwanaume ameketi katika kiti ndani ya maktaba tulivu akisoma kitabu kilichopo juu ya meza, nyuma yake kuna rafu zinazotumika kuhifadhi vitabu vya aina mbalimbali pamoja na magazeti.

Mwanamke mtu mzima ameketi katika dawati ndani ya darasa akiwa anajifunza kwa kujisomea mwenyewe kitabu kilichopo juu ya dawati na kuandika katika daftari kwa kutumia penseli.

Mwanamke amembeba mtoto mdogo mgongoni wa kumfunga kwa kutumia kanga, akiwa anajifunza kusoma baadhi ya maandishi yaliyoandikwa katika karatasi nyeupe na kubandikwa katika ubao wa rangi nyeusi.

Wanaume wawili walioketi katika viti, wakiwa wanajadiliana na kujifunza kile kilichoandikwa katika kurasa ya kitabu ambacho kipo juu ya meza maarufu kinajulikana kama Biblia.

Mwanamke mwenye nyuso ya furaha amesuka nywele refu za rangi nyeusi na kuvaa koti la rangi ya bluu, akiwa anabonyeza vitufe vya kompyuta mpakato aliyoishikilia mkononi.

Kundi kubwa la watu wazima wakike na wakiume walioketi katika madawati kwenye eneo la nje, lililo na nguzo refu za chuma zilizoshikilia paa ambalo huwakinga na mwanga mkali wa jua wakiwa wanajisomea, katika vitabu vilivyopo juu ya madawati.

Wanawake wameketi katika viti huku mmoja wao akisimama na kutoa maelekezo au kuwafundisha namna ya kutumia programu mbalimbali, zinazopatikana katika kompyuta zilizopo juu ya meza.

Watu wazima wa jinsia ya kike wakiwa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa mbao, wakisikliza kwa makini mafunzo au elimu isio rasmi huku baadhi yao wakiandika kwenye madaftari kile wanachofundishwa.

Watu wazima wa kike na wa kiume walioning'iniza vitambulisho shingoni, wakiwa wanajadili na kuandaa kitu cha kujifunza kwa kuandika katika makaratasi meupe yaliyopo juu ya meza.

Watu wazima wa kike na wa kiume wakiwa wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha unaopenya katika madirisha ya wakiwa wanajisomea au kujifunza kwa kutumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Wanafunzi wa kike na wa kiume wenye asili tofauti wameketi katika viti ndani ya darasa wakiwa wanapatiwa elimu isiyo rasmi, nyuma yao kuna ubao uliobandikwa matangazo.

Wanawake wenye umri mkubwa wameketi katika viti wakiwa wanapatiwa elimu isiyo rasmi na mwalimu wa kike aliyesimama pembeni ya ubao akiwafundisha namna ya kusoma baadhi ya maneno ya kiingereza.

Mwanamke aliyesuka vizuri ameketi kwenye kiti akitumia komptuta iliyopo juu ya meza kwaajili ya kujifunza, nyuma yake kuna wanawake na wanaume pia ambao wanatumia kompyuta.

Vijana watatu wa kiume wameketi katika viti wakizunguka meza pana, huku wakijadiliana au kujifunza kwa kutumia baadhi ya vitabu na makaratasi yaliyopo juu ya meza. Pia kuna chupa za kuhifadhia maji ya kunywa.

Mwanamke mwenye umri mkubwa akiwa katika mazingira ya eneo la shamba, ameketi katika dawati akisoma kitabu kilicho na picha pamoja na maandishi, nyuma yake kuna chomo cha usafiri kinachojulikana kama pikipiki.

Mwalimu wa kiume amesimama mbele ya darasa, akiwafundisha watu wazima walioketi katika viti, huku wakiandika katika madaftari yao kile wanachofundishwa ili kujikumbusha wakati watakaposahau.

Wanawake wawili wenye umri mkubwa wakiwa wameketi katika viti, wakijadiliana na kujifunza kwa kusoma kilichoandikwa katika kurasa ya kitabu, ambacho mmoja wao ameshikilia huku mwingine akinyoosha kidole kuonesha sehemu pa kusoma.

Kundi la watu wazima wakiwa wapo ndani ya chumba chenye mwanga hafifu, wakipatiwa mafunzo au elimu isiyo rasmi na mmoja wao ananyoosha mkono ikiwa ni ishara ya kuomba ruhusa ili aweze kuzungumza.

Watu wazima wakike na wakiume waliokusanyika pamoja, wakitazama skrini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza huku mmoja wao akibonyeza vitufu ili kuweza kufanya jambo fulani.

Watu wazima wa kike na wa kiume wakiwa ndani ya jengo lenye madirisha mapana ya vioo, wameketi wakijadiliana huku mmoja wao amesimama akishika karatasi pana nyeupe yenye maandishi.

Wanawake wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa, wote wameshikilia penseli mkononi; ambazo hutumia kwa ajili ya kujifunzia na kuandika katika makaratasi yaliyosambazwa juu ya meza. Elimu hiyo isiyo rasmi huwasaidia katika shughuli mbalimbali za kijasiriamali.

Wanafunzi wamesimama ndani ya jengo lenye nguzo imara, zinazoshikiria paa ambalo limefungwa taa za kutosha wakisikiliza kwa makini mafunzo wanayopatiwa.

Wanawake watatu wakiwa wapo katika ofisi ndogo, wakijifunza shughuli ya ujasiriamali ya ushonaji wa nguo, kwa kutumia mashine za kisasa zijulikanazo kama cherehani.

Vijana wawili wa kiume wameketi, wakiwa wanajifunza kwa kujadiliana kile kilichoandikwa katika kurasa ya kitabu kilichopo juu ya meza pembeni yake kuna kompyuta mpakato.

Wanawake watatu wameketi katika viti wakimtazama na kumsikiliza mwalimu wa kike aliyesimama pembeni mwa ubao akiwa anawafundisha kuandika na kusoma maneno ya Kiingereza.

Watu wazima wa jinsia ya kike na kiume wameketi katika madawati ndani ya chumba, wakipatiwa elimu isiyo rasmi ambayo itawasaidia katika shughuli mbalimbali za kijasiriamali, baadhi yao wanaandika katika madaftari kile wanachofundishwa.

Watu wazima wakike na wakiume walio vaa majoho marefu na kofia vichwani katika mahafali ya kuhitimu mafunzo waliyo kuwa wanapatiwa wakiwa wanakabidhiana cheti.

Watu wazima wakike na wakiume wamekusanyika ndani ya chumba na kuketi katika viti vya plastiki wakiwa wanajifunza kwa kujadiliana huku kukiwa na watoto wadogo wanaocheza juu ya mkeka.

Watu wazima wa kike na wa kiume walioketi katika viti vya rangi nyekundu, wakiwa wanapatiwa mafunzo na mwanaume aliyesimama mbele yao akiwa anazungumza.

Mwanaume aliyeketi katika kiti, pembeni yake kukiwa na wanawake wawili wote wanatazama skrini ya kompyuta mpakato, iliopo juu ya meza pana iliyopakwa rangi ya kahawia ili kuweza kujifunza kitu.

Kitabu kilichochapishwa chenye maandishi ya rangi nyeusi pamoja na picha za rangi tofautitofauti, kinachotumiwa na wanafunzi wa shule ya msingi kwa ajili ya kujifunzia kuhusu usafi wa mwili.

Jengo refu lililopakwa rangi nyeupe ambalo hutumika kama madarasa kuwafundishia wanafunzi wa shule ya msingi, nje kukiwa na baraza pamoja na nguzo refu za chuma zinazoshikilia paa la jengo hilo.

Chumba cha darasa ambacho kina karatasi ndogo zilizobandikwa zinazoonyesha siku za wiki zilizoandikwa kwa lugha ya kingereza, zinatumika kwa ajili ya kuwafundishia wanafunzi wa shule ya msingi.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yenye jengo refu ambalo hutumiwa kama madarasa ya kuwafundishia wanafunzi wa shule ya msingi, kukiwa na viwanja vya michezo vyenye nyasi fupi za rangi ya kijani.

Mazingira mazuri ya shule ya msingi kukiwa na jengo la madarasa lenye paa la rangi nyekundu, viwanja vya michezo vyenye nyasi fupi za rangi ya kijani.

Mwalimu wa kike aliyejifunga kitambaa kichwani akiwa anawafundisha wanafunzi wa shule ya msingi, kwa kuandika maneno ya kingereza katika ubao wa rangi nyeusi, akitumia chaki ya rangi nyeupe.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye jengo la ghorofa ambalo hutumika kama madarasa kwaajili ya wanafunzi wa shule ya msingi. Nje kukiwa na bustani yenye nyasi fupi za rangi ya kijani na miti mirefu inayotoa vivuli.

Mwalimu wa kike amesimama mbele ya darasa akiwafundisha wanafunzi wa shule ya msingi walioketi katika madawati, wakiwa wamevaa sare za mashati yenye rangi nyeupe.

Ofisi za walimu wa shule ya msingi, zikiwa na kabati lililotengenezwa kwa kutumia chuma na kupakwa rangi nyeupe, likitumika kuhifadhia mafaili ambayo yana makaratasi.

Mandhari nzuri na ya kuvutia ya shule ya msingi kukiwa na jengo la madarasa kwa mbali, miti mirefu iliyo katika bustani yenye nyasi fupi za rangi ya kijani.

Mazingira safi yaliyo na majengo ambayo ni madarasa yanayotumiwa na wanafunzi wa shule ya msingi yakiwa na baraza, pamoja na nguzo imara za chuma zinazoshikilia paa la jengo hilo.

Mazingira mazuri yenye jengo la ghorofa lililo na ngazi za kupanda au kushuka ambalo hutumika kama madarasa kwa ajili ya wanafunzi wa shule ya msingi, nje kuna ukoka ulio na nyasi fupi za rangi ya kijani.

Kitabu kilichofunguliwa kikiwa kimechapishwa kurasa zenye maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kingereza pamoja na picha ambazo huwasaidia wanafunzi wa shule ya msingi kuweza kuelewa kwa haraka na kwa urahisi.

Mazingira ya ofisi za shule ya msingi kukiwa na makabati madogo yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao ambayo hutumiwa na walimu kuhifadhia vitu mbalimbali kama vile makaratasi, vitabu, mitihani na kadhalika.

Mandhari nzuri na yakuvutia ya shule ya msingi, kukiwa na jengo la ghorofa linalotumika kama madarasa, bustani yenye nyasi fupi za rangi ya njano, njia maalum ya kupita watu pamoja na maegesho ya magari

Mwalimu wa kiume aliyesimama mbele ya darasa akiwafundisha wanafunzi wa shule ya msingi walioketi katika madawati, wakiwa wamevaa sare za mashati ya rangi nyeupe na masweta ya bluu.

Vitabu vilivyochapishwa vyenye maandishi pamoja na picha, vikipambwa kwa rangi tofauti tofauti ambavyo huwavutia wanafunzi wa shule ya msingi kwa ajili ya kuweza kujifunza.

Kitabu kilichofunuliwa kikiwa na maandishi pamoja na picha zinazosaidia wanafunzi wa shule ya msingi kuelewa kwa urahisi kile kinachofundishwa.

Mwalimu wa kike amesimama mbele ya darasa mkononi kashikilia kitabu ambacho hutumia kuwafundishia wanafunzi wa shule ya msingi. Pembeni yake kuna ubao wa rangi nyeupe uliondikwa kwa kalamu maalumu ya wino.

Mwalimu wa kiume anayefundisha wanafunzi wa shule ya sekondari akiwa anafanya uchunguzi wa kisayansi, kwa kuchanganya kemikali zenye rangi tofautitofauti zilizohifadhiwa katika chupa na kupangwa juu ya meza.

Mazingira mazuri yenye majengo ya madarasa ya shule ya sekondari yaliyotengenezwa kwa matofali ya kuchoma na kuwekwa paa la rangi ya kijani, yakiwa ndani ya uzio wa senyenge zilizoanikwa sare za wanafunzi.

Maabara nzuri na ya kisasa ambayo hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari kwa ajili ya mafunzo ya vitendo vya kisayansi, kukiwa na meza pana zenye mabomba ambayo hutiririsha maji na madirisha yanayoingiza mwanga wakutosha na hewa safi.

Wasimamizi wa mitihani pamoja na walimu wa shule ya sekondari wakiwa wanakabidhiana bahasha za rangi ya bluu, zinazotumika kuhifadhia mitihani ya wanafunzi na kuwekwa vizuri katika maboksi yaliyotengenezwa kwa karatasi ngumu.

Wasimamizi wa mitihani pamoja na walimu wa shule za sekondari wakiwa wanakabidhiana bahasha za rangi ya bluu, ambazo hutumika kuhifadhia mitihani ya wanafunzi na kuhifadhiwa katika maboksi.

Walimu pamoja na wasimamizi wa mitihani wakiwa ndani ya darasa ambapo wanafunzi wa shule ya sekondari wameketi katika madawati, kila mmoja akiwa na mtihani wenye maswali anayepaswa kuyajibu kwa usahihi. Hii inaashiria ni kipimo cha uelewa wa kile walichofundishwa.

Walimu wawili wa kiume wa shule ya sekondari wakiwa wamesimama katika maeneo ya nje ya madarasa, wakipanga vizuri mitihani katika bahasha zilizopo juu ya meza.

Kitabu cha biolojia toleo la tano, ambacho hutumika kuwafundisha wanafunzi wa shule ya sekondari maalumu kwa kidato cha nne, kikiwa na picha ya daktari aliyevaa koti jeupe akimsikiliza mwanamke anayezungumza.

Chumba cha maabara ambacho hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari kwa ajili ya mafunzo ya vitendo vya uchunguzi wa kisayansi, kukiwa na meza pana zilizotengenezwa kwa mbao na chuma na mabomba ya kutiririsha maji.

Wanafunzi wawili wa kike wa shule ya sekondari waliovaa sare zinazofanana, wakiwa ndani ya maktaba ambayo inatumika kuhifadhi vitabu vya aina mbalimbali katika rafu za chuma.

Wanafunzi wa shule ya sekondari walio vaa sale zinazofanana, wameketi katika madawati ndani ya darasa kila mwanafunzi anamtihani ambao unamaswali anae paswa kuyajibu kwa usahihi.

Kitabu kilichochapishwa kinachotumika kufundishia somo la chemia kwa wanafunzi wa sekondari, maalumu kwa kidato cha nne kikiwa na picha ya mwalimu akifanya uchunguzi wa kisayansi kwa kuchanganya kemikali.

Mwalimu wa kiume akiwa aliyevaa suti ya rangi nyeusi, akiwa anatoa somo au kuwafundisha wanafunzi wa shule ya sekondari somo la sayansi, linalohusu mfumo wa mmeng'enyaji wa chakula katika mwili wa binadamu.

Jengo kubwa la ghorofa mbili ambalo hutumiwa kama madarasa kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa shule ya sekondari, nje kukiwa na eneo pana ambalo hutumika kama makutano ya walimu na wanafunzi.

Chumba cha bweni la wanafunzi wa shule ya sekondari, lenye vitanda vilivyotengenezwa kwa chuma vikiunganishwa kitanda cha chini na cha juu ambavyo vimetandikwa kwa mashuka safi ya rangi nyeupe pia kuna kiti na meza kwa ajili ya kujisomea.

Bweni la shule ya sekondari likiwa na vitanda vilivyotengenezwa kwa ustadi mkubwa wa kutumia chuma, vikiunganishwa kitanda cha chini na cha juu. Vyote vina magodoro yaliyotandikwa kwa mashuka safi ambayo yamefanana.

Darasa safi ambalo hutumiwa na wanafumzi wa shule ya sekondari likiwa na madirisha mapana ya vioo, ubao wa rangi nyeupe, viti vya rangi ya bluu na meza zilizo na kompyuta mpakato juu yake.

Wasimamizi wa mitihani pamoja na wa shule ya sekondari wakiwa wamesimama mbele ya darasa, wakiikagua mitihani na kuifunga katika bahasha za rangi ya kijani, ili kupelekwa kwenda kusahihishwa.

Mwalimu wa kike wa shule ya sekondari, amechuchumaa akichagua kitabu kimojawapo kati ya vingi, vilivyopangwa katika rafu ya mbao zilizoegemezwa katika ukuta mbele ya ubao.

Wanafunzi wa shule ya sekondari wameketi katika dawati ndani ya darasa, wakiwa wanajadiliana au kujifunza kwa kutumia vitabu na madaftari yaliyopo juu ya dawati.

Chumba cha maabara ambacho hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari kwaajili ya mafunzo ya vitendo vya uchunguzi wa kisayansi, kukiwa na meza pana zenye mabomba katikati na stuli refu za kukalia.

Chumba kizuri na cha kisasa ambacho ni maabara kinachotumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari kwa ajili ya kujifunza masomo ya vitendo vya kisayansi, kukiwa na meza pana na mabomba yanayotiririsha maji.

Mwalimu wa kiume aliyesimama katikati ya darasa akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti kwa mpangilio wa nusu duara, wakiwa wanasikiliza kwa makini yale wanayofundishwa.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike na ya kiume wa rika tofautitofauti, wameketi katika jengo pana ambalo ni maalumu kwa ajili ya kujisomea, kila mmoja akitumia kitabu, kompyuta mpakato au simu janja kujifunza.

Mwalimu wa kike amesimama katikati ya darasa akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo, walioketi katika viti wakimsikiliza kwa makini huku mezani kukiwa na kompyuta, na chupa za kuhifadhia vimiminika kama vile chai au maji.

Mwalimu wa kiume aliyesimama mbele ya darasa akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo wa kike na wa kiume, wanaomsikiliza kwa makini. Mezani kukiwa na kompyuta mpakato, madaftari na chupa za kuhifadhia maji ya kunywa.

Mkusanyiko wa wanafunzi wa chuo wa kike na wa kiume walioketi katika viti ndani ya darasa pana, wakiwa wanasikiliza mafunzo wanayopatiwa na mwalimu wa kiume ambaye amesimama mbele yao.

Mwalimu wa kiume aliyesimama mbele ya darasa akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati, wakimsikiliza na kuandika kile wanachofundishwa katika madaftari yao.

Mwalimu wa kiume amesimama mbele ya darasa akiwafundisha wanafunzi wa chuo wa jinsia tofauti, walioketi katika viti wakimsikiliza kwa makini na baadhi yao wanaandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari.

Wanafunzi wa chuo wameketi katika viti ndani ya jengo pana lenye madirisha makubwa ya vioo, wakiwa wanafanya mitihani ambayo ni kipimo cha yale yote waliyofundishwa.

Mwalimu wa kiume amesimama mbele ya darasa, akitoa elimu kwa kundi la wanafunzi wa chuo walioketi katika viti wakisikiliza kwa makini mafunzo wanayopatiwa. Wengi wao wamevaa barakoa ili kujikinga na maambukizi.

Mwalimu wa kiume aliyesimama mbele ya darasa, akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti; kwa kutumia kifaa maalumu cha kieletroniki, kinachokuza maandishi yaliyopo katika kompyuta mpakato.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo, wameketi katika mandhari ya eneo la nje wakijadiliana na kujifunza kwa kutumia kompyuta mpakato pamoja na mavitabu na madaftari walivyoshika mkononi.

Mkufunzi wa chuo kikuu ameketi katika kiti ndani ya ofisi yake mezani kukiwa na makaratasi, gazeti, simu ya mezani, nyuma yake kuna rafu zilizopangwa vitabu vya aina mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa na nyuso za furaha wamevaa majoho marefu ya rangi nyeusi yenye mistari mekundu, wakirusha kofia zao juu kwa furaha katika mahafali ya kuhitimu mafunzo waliyokuwa wamepatiwa.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike wakiwa wapo ndani ya bweni wakifanya shughuli mbalimbali, wawili wakiwa wamelala katika vitanda vilivyounganishwa cha chini na cha juu wakitumia simu za mkononi.

Vijana wa kike na wakiume ambao ni wanafunzi wa chuo wameketi katika viti ndani ya chumba, wakijisomea kwa kutumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo, wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha unaopenya katika madirisha ya vioo, wakiwa makini kusikiliza mafunzo wanayopatiwa.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike na ya kiume walioketi katika vimbweta wakiwa wanajadiliana ili kujifunza. Juu ya meza kuna kompyutampakato, simujanja na mikoba wanayo hifadhia vitu vyao.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo, waliovaa vitambulisho kwa kuning'iniza shingoni wakiwa wanajifunza kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Vijana wawili wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi katika viti ndani ya jengo lenye mwanga wa kutosha unaopenya katika madirisha ya vioo, wakiwa wanajifunza kwa kutumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Mwalimu wa kiume aliesimama mbele ya darasa akiwafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti wakimsikiliza, baadhi yao wamevaa barakoa zinazoziba pua pamoja na mdomo ili kuwakinga na maambukizi ya magonjwa.

Mwalimu wa kiume aliyevaa suti, amesimama mbele ya darasa; akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo wa kike na wa kiume, walioketi kwenye viti wakimtazama na kusikiliza kile wanachofundishwa.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo, wameketi katika viti wakisikiliza kwa makini mafunzo wanayopatiwa na kuandika katika madaftari, ili waweze kujikumbusha wakati watakaposahau.

Wanafunzi wa chuo wa kike na wa kiume, wameketi katika madawati ndani ya chumba kikubwa, wote wakiwa wana mitihani ambapo kuna maswali wanayopaswa kujibu kwa usahihi ili kufaulu vizuri.

Wanafunzi wa chuo wa kike na wa kiume walioketi na baadhi yao wakisimama, wanajifunza kwa kujadiliana wakitumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza na madaftari.

Mwalimu wa kiume aliyesimama mbele ya darasa akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walio keti katika viti wakimtazama na kumsikiliza kwa makini huku mezani kukiwa na madaftari, makaratasi na mikoba ya kuhifadhia vitu vidogovidogo.

wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike na kiume wameketi katika madawati ndani ya darasa wakimsikiliza mwalimu anayefundisha akiwa anatumia kifaa maalumu cha kielektroniki kinachokuza maandishi ili wote wapate kuona kwa urahisi.

Wanafunzi wa chuo wakike na wakiume wakiwa wanajifunza kwa kujadiliana, wakitumia kompyuta zilizopo juu ya meza, na madaftari ili kujiongezea maarifa zaidi.

Mwalimu wa kiume aliyesimama mbele ya darasa anawafundisha wanafunzi wa chuo kwa kutumia kompyuta mpakato, iliyopo juu ya meza wanafunzi wana msikiliza na kuandika kila wanachofundishwa.

Vijana wa kike na kiume ambao ni wanafunzi wa chuo wameketi katika vimbweta wakijadiliana au kujifunza, huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato, madaftari, simu janja na mikoba ya kuhifadhia vitu vidogovidogo.

Mwalimu wa kiume aliyesimama mbele ya darasa akiwa anatumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza kwa ajili ya kuwafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti, wakimsikiliza kwa umakini.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo wameketi katika kibweta wakiwa wanajisomea kwa kujadiliana, huku wakitumia kompyuta mpakato, madaftari na kalamu za kuandikia.

Mwalimu wa kiume aliyesimama katikati ya darasa, akitoa elimu kwa wanafunzi wa chuo walioketi katika viti wakimsikiliza kwa makini, na baadhi yao wakiandika kwa makini kile wanachofundishwa katika madaftari.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapatiwa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa simu za mkononi wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya: kufungulia, kuchomelea, kupima umeme mdogo na kusafisha.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapatiwa mafunzo ya vitendo ya upakaji rangi wakipaka rangi katika meza kwa kuziba sehemu ambazo hazitakiwi kupakwa rangi, pua na midomo wameziba ili kuzuia harufu mbaya na sumu itokanayo na kemikali iliyopo katika rangi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya vitendo ya uchomeleaji wa vyuma; kwa kutumia moto mkali wa gesi, wote wamejikinga macho yao kwa kuvaa miwani ili kuzuia mwanga mkali utakaowaletea madhara.

Wanafunzi wa kike na wa kiume wa chuo cha ufundi wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa na kupatiwa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa simu wakitumia vifaa mbalimbali kwaajili ya kufungulia, kuchomelea na kupima umeme mdogo.

Vijana wawili wa chuo cha ufundi wakiwa darasani wakipatiwa mafunzo ya matengenezo ya kompyuta, wakiifungua kwa kutumia vifaa mbalimbali na kuchomelea au kupima umeme mdogo.

Vijana ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa, wanapatiwa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa vifaa mbalimbali vya kielektroniki. Wakitumia vifaa vya kufungulia kuchomelea kupima umeme mdogo na kusafishia.

Wanafunzi wa kike na wakiume wa chuo cha ufundi wakiwa darasani huku wakipatiwa mafunzo ya utengenezaji wa simu za mkononi kwa kutumia vifaa mbalimbali kama vile kifaa cha kupima umeme, cha kufungulia na cha kusafishia.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa ndani ya darasa, wakipatiwa mafunzo ya vitendo ya utumiaji wa programu mbalimabali zinazopatikana katika kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza, huku mwalimu aliyevaa barakoa akiwa anawasimamia.

Mwanafunzi wa kike wa chuo cha ufundi, aliyevaa koti la rangi ya bluu. Amesimama akibonyeza vitufe, ili kuongoza mashine au mtambo wa kisasa uweze kufanya kazi vizuri.

Wanafunzi wakiume wa chuo cha ufundi wakiwa wanapatiwa mafunzo ya vitendo ya upakaji rangi ya kupuliza, wakiwa wameziba pua pamoja na mdomo ili wasivute harufu mbaya itokanayo na rangi hiyo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliovaa mavazi ya rangi ya buluu wakipatiwa mafunzo ya vitendo utengenezaji wa magari kwa kutumia gari bovu lililoharibika, lililohifadhiwa katika karakana.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapatiwa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa magari, wakitumia gari bovu lililoharibika lisilo na milango likiwa ndani ya karakana pana.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa darasani wakipatiwa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa simu za mkononi kwa kutumia vifaa mbalimbali, kwa ajili ya kufungulia kupima umeme mdogo na kuchomelea.

Wanafunzi wa kike na wa kiume wa chuo cha ufundi; wameketi katika viti, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya utumiaji wa programu mbalimbali; zinazopatikana katika kompyuta zilizopo juu ya meza.

Mwalimu wa kiume akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo cha ufundi waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu namna ya kutengeneza na kutumia kifaa cha kielektroniki kilichopo juu ya meza."

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa wakipatiwa mafunzo ya utengenezaji wa simu za mikononi, huku wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wameketi katika viti ndani ya karakana wakiwa wanajifunza kwa kutengeneza kifaa cha kielektroniki wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia kupima umeme mdogo na kuchomelea.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wameketi katika viti ndani ya darasa wakipatiwa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa simu za mikononi wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa darasani wakipatiwa mafunzo ya vitendo ya utumiaji na utengenezaji wa kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza, ili kujiongezea ujuzi na maarifa ya kutumia kompyuta.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu, wameketi katika viti ndani ya darasa; wakiwa wanapatiwa mafunzo ya vitendo ya utumiaji wa kompyuta zilizopo juu ya meza.

Kijana wa kike ambae ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi aliyevaa koti la rangi ya bluu, ameketi akifanya matengenezo ya kifaa cha kielektroniki kwa: kuchomelea, kupima umeme na kusafisha.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wameketi katika viti wakiwa wanasikiliza kwa makini mafunzo wanayopatiwa, na kuandika katika makaratasi yaliyopo juu ya meza.

Mwalimu wakike akiwa anatoa elimu kwa kundi la wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakimsikiliza na kutazama anavyo tengeneza kifaa cha kieletroniki kilichopo juu ya meza.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapatiwa mafunzo ya vitendo ya utumiaji wa programu mbalimbali zinazopatikana katika kompyuta, na mwalimu wa kiume aliyevaa koti la rangi ya kijani akiwa anawasimamia.

Vijana wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanatengeneza mradi mdogo, wakitumia vifaa mbalimbali vya kielektroniki pamoja na nyaya kwa ajili ya kuunganisha vifaa hivyo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa darasani wanafanya mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa simu za mkononi wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kusafishia, na kupima umeme mdogo.

Mwanafunzi wa kiume wa chuo cha ufundi aliyevaa kizibao cha rangi ya kijani na kofia kichwani akiwa anabonyeza vitufe ili kuiongoza mitambo na mashine ya kisasa iweze kufanya kazi.

Vijana wawili wa kiume waliovaa barakoa ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanatengeneza mradi mdogo wa kieletroniki kwa kutumia vifaa mbalimbali pamoja na nyaya za kuunganishia.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapatiwa mafunzo ya vitendo ya utumiaji wa programu mbalimbali; zinazopatikana katika kompyuta iliyopo juu ya meza na mwalimu aliyevaa koti refu la rangi ya kijani.

Wanafunzi wa jinsia ya kike na wakiume wa chuo cha ufundi, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa vitu mbalimbali vya samani kama viti, meza, vitanda kwa kutumia mbao.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu na mwalimu amevaa koti la rangi ya kijani, akiwa anawafundisha namna ya kutengeneza vifaa mbalimbali vya kielektoniki.